Kifungashio cha rangi nyeupe, bluu na nyekundu, chenye maandishi "EAR MITE" na picha ya mbwa, ni mfano wa dawa za mifugo na inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyeshe umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi nyeupe, ni mfano wa dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya kugeuza kilimo na dawa za mifugo dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustahiwi wao.

Kopo lenye rangi nyeupe likiwa na maandishi (Spot on) ni mfano wa dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kwa kinga na tiba na ugonjwa wa wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio baina ya boksi lenye rangi mchanganyiko na maandishi kachwa na picha ya wanyama mbalimbali ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya ndege za kilimo na dawa za mifugo dawa hizi hutumika wakinga na shuga wa magonjwa kwa wanyama na uonyeshe umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya maswala yao

Kifungashio cha rangi ya kijani chenye maandishi "homestop" na picha ya mbwa ni mfano wa dawa za mifugo, zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga ya tiba ya magonjwa ya wanyama, na kuonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wake.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

uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo akiwa amesimama kwa tabasamu, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya mimea pamoja na wanyama na uonyesha umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya.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

Kiwashio cha rangi nyeupe kilichochorwa picha ya mbwa na maaandishi ya "next guard", ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na huonesha umuhimu kwa hudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Duka la pembejeo za kilimo, duka hili linahudumiwa wakulima na wafugaji wa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya wakulima na hasa mifugo na uzalishaji ubora wa mazao.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

Vifungashio venye rangi nyeupe na njano vikiwa na maandishi "dectomax", ni mfano wa dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Boksi lenye rangi nyeupe na bluu yenye maandishi ''NIMOMAC'' na picha ya ng’ombe na mnyama mwengine, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, dawa hizi hutumika kama tiba ya magonjwa ya wanyama na kuonesha kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Chupa ya rangi nyeupe na nyekundu yenye mandishi, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kiliimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio tofauti vyenye maandishi "biophix" na picha ya nafaka mbalimbali vimepangwa vizuri dukani, vikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo, hii inatumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama maharage kunde, mbaazi na karanga. Pembejeo hizi kuchangia kuongeza uzalishaji bila kuharibu mazingira.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

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama, wakivipanga kwenye vyombo tayari kwa kusafirishwa na kwenda sokoni na kuuzwa, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume amesimama huku ameegemea pembeni ya rundo kubwa la zao aina ya kabeji baada ya kuvuna. Zao hilo lipo tayari kwa kusafirishwa sokoni, na mazingira ni ya kijani yanayoonyesha shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua shamba lake lililojaa zao aina la kabeji. Zao hili tayari limekomaa tayari kuvunwa kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa ili mkulima huyu ajipatie kipato .

Mkulima wa kike alievalia kofia amesimama pembeni ya gari lililojaa mananasi baada ya kuvuna shambani, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni. Zao hili la kibiashara limekuwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wa maeneo tofauti tofauti nchini.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi tayari zimeshaiva na zipo tayari kuvunwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa mkulima kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike aliyevalia mavazi meupe kwa meusi, amesimama mbele ya mahindi yaliyotandazwa vizuri baada ya kuvunwa shambani na kukaushwa, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuyauza ili kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume ndani ya shamba lenye mazao mengi ya kabeji yaliyoiva na kukomaa, wakiendelea kujitahidi kuchambua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni ili wajipatie kipato.

Shambani maparachichi yaliyokomaa vizuri yamepangwa kwenye vikapu vingi vya plastiki vyenye rangi ya njano, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa. Zao hili la biashara limekuwa chanzo kikuu cha kipato kwa wakulima wengi wanaolima kwa malengo ya kiuchumi.

Zao aina ya mihogo likiwa limepakiwa kwenye magunia makubwa yaliyojaa, tayari kwa kusafirishwa kuelekea sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato. Mazingira ya kijani yanayoonyesha shamba liliolimwa vizuri yanathibitisha kuwa hili ni zao la biashara liliolimwa kwa faida.

Kundi la wakulima, akiwepo mwanaume na mwanamke aliyeshikilia zao la kilimo aina ya karoti, lenye rangi ya njano, linalotunzwa kwenye magunia, tayari kwa kupelekwa sokoni, na kujipatia kipato.

Nyanya zilizovunwa hivi punde zipo shambani tayari kwa kupelekwa sokoni ili mkulima ajipatie kipato zimewekwa chini kwa makundi juu ya udongo zikiwa nyekundu na zenye afya nzuri, mimea ya nyanya iliyostawi vizuri inaonekana pembeni ikiwa na majani ya kijani kibichi na baadhi ya matunda yaliyobaki.

Kundi la wakulima limepakia viazi waliovuna kwenye magunia wakiweka kwa umakini kwenye gari kubwa tayari kuvipeleka sokoni kwajili ya kuuza. Viazi hivi ni zao la kiabiashara na wakulima wanatumaini na kupata faida nzuri kutokana na mauzo yao sokoni.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

Zao la viazi likiwa limepangwa kwenye magunia makubwa baada ya kuvunwa, vikiwa safi na vyenye afya bora. Wakulima wamesimama pembeni wakijiandaa kuvisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuviuza kama zao la biashara. Mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi yakionyesha mafanikio ya kilimo chenye tija.

Wakulima likiwa shambani, likiendelea na mavuno ya zao aina ya viazi na kuvipanga kwenye ndoo. Baadhi ya wakulima wameinama wakiendelea na shughuli hiyo. Na vingine vikiwekwa kwenye ndoo tayari kwa kuvisafirishwa kwenda sokoni kwa kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa limesimama shambani, huku mmoja wao akiwa ameshika zao aina ya mahindi, mahindi haya yamevunwa na kupangwa kwenye gunia tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa. Shamba limezungukwa na mimea ya kijani kibichi likionyesha kuwa lina rutuba nzuri, huu ni ushuhuda wa kazi ya mkulima wa kweli anayejivunia matokeo ya jasho lake na kujenga maisha yake kupitia kilimo chenye bidii na nidhamu.

wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakipakia karoti kwenye magunia makubwa yaliyo jaa mazao hayo klwa kusafirishwa sokoni mazingira ya kijani yakionyesha shamba lililolimwa vizuri yakidhibitisha kuwa hili ni zao la kibiashara linalolimwa kwa faida

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu, kutoka mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani. Vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao safi yaliyokusanywa kwa uangalifu, yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Mazingira ni tulivu, na hali ya hewa ni nzuri na ya kuvutia, utulivu wao unaonesha wameridhika na kazi waliyomaliza.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo, vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa, baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, teyari kwa kusafisha kwenda sokoni na kujipatia kipato.

Wakulima wamesimama shambani, katika makundi mbalimbali, huku wameshika mkononi zao aina ya nanasi. Nanasi zingine zikiwa zimevunwa na tayari zimepangwa katika matenga, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima wa jinsia ya kiume ndani ya shamba lenye miti ya kahawa iliyo jaa matunda mengi ya kijani na rangi nyekundu, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku wamebeba zao aina ya vitunguu maji vikiwa vimetoka kuvunwa, baadhi ya vitunguu vimeshapangwa kwenye magunia tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima amesimama shambani akiwa amevalia nguo nyeusi huku akiwa ameshika hoho kwa mikono yote miwili kwa furaha na kurithika, hoho nyingine zimefungwa na kupangwa kwenye magunia tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza, shamba limezungukwa na mimea ya kijani kibichi ikionyesha kuwa ina rotuba nzuri.

Karoti zilizovunwa kwa wingi zimetandazwa chini, zikionyesha ubora na afya. Zao hili la biashara hulimwa kwa lengo la kuuzwa zokoni, ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima, na uchangiaji wa kiuchumi wa kilimo kiujumla.

Kundi la wakulima wakiwa shambani, wakivuna viazi vilivyokomaa kutoka ardhi yenye rutuba. Wameinama wakichimba viazi na kuvitoa kwa mkono kisha kuvikisanya pembeni, tayari kuvipeleka sokoni na kuviuza ili kujipatia kipato.

Shamba la migomba iliyopangwa kwa mpangilio mzuri limejaa mikungu mikubwa ya ndizi ya kijani iliyokomaa, mikungu hiyo iko tayari kuvunwa na kuuzwa sokoni kama zao la kibiashara, ndizi hizi huchangia kipato cha mkulima, huku soko la ndani na nje likihitaji sana mazao haya yenye ubora.

Mkulima akimwaga vitunguu maji kutoka kwenye chombo akivirundika shambani chini baada ya kuvivuna, zao hili la kitunguu limevunwa tayari vinaandaliwa kwaajili ya kusafirishwa sokoni. Hili nji zao la biashara linalo limwa kwa wingi na kuchangia pato la mkulima, pamoja na upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa jamii.

Shamba la zao la mananasi, limejaa kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Mananasi haya yameiva kwa rangi ya dhahabu na kijani, na sasa yako tayari kwa ajili ya wakulimwa kuzipeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Viazi vimepangwa kwenye magunia makubwa baada ya kuvunwa zikiwa safi na zenye afya bora, wakulima wamesimama pembeni wakijiandaa kuvisafirisha sokoni kwa ajili ya kuuza kama vya wafanyabiashara, mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi yakionyesha mafanikio ya kilimo chenye tija.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba . Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yapo tayari wakulima wataandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kwa kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa mazingira ya shambani huku chini wametandaza mikungu mikubwa yandizi za kijani zilizokomaa, tayari kwa kuziuza kama zao la biashara. Ukomavu huu wa ndizi unaonyesha mafanikio ya kilimo bora cha ndizi kama zao la biashara linaloingiza kipato.

Mkulima mmoja, wa jinsia ya kike, akiwa ametoka kuvuna zao aina ya kahawa, lenye rangi nyekundu na kijani akizichambua kutoka kwenye magunia, tayari kwa kuziuza ili kujipatia kipato.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa miche kwa utaratibu, ikiwa imezaa zao aina ya nyanya iliyokuwa na rangi ya kijani na nyekundu, ikionesha kwamba tayali imekomaa na ipo tayali kwa kuvunwa, hivyo mkulima atavuna na kupeleka sokoni hili kijipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike ameinama shambani huku akivuna nyanya na kuzipanga kwenye tenga tayari kwa kuzipeleka sokoni na kujipatia kipato, amezungukwa na nyanya nyingi zilizopangwa kwa ustadi ikionyesha kazi na bidii ya umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi yakiithihirisha juhudi za mkulima huyo katika kuhakikisha mavuno bora.

Shamba limejaa mimea inayozaa matunda aina ya mapapai, yaliyoiva na kujaa kwa wingi, kwenye ardhi yenye rutuba inayotoa mazao bora, na kila mti unaonyesha dalili ya uzalishaji mzuri kutokana na utunzaji. Papai mojamoja linaonekana limeiva kwa sababu lina rangi ya machungwa, ishara kuwa mda wa mavuno umefika. Mazao haya sasa yataandaliwa kupelekwa sokoni, ambapo yatampa mkulima kipato chake cha kila siku.

Shamba kubwa la vitunguu maji lenye mistari iliyopanga kwa mpangilio ulio mzuri, huku vimeota juu ya udongo wenye rutuba, na majani yake ya kijani kibichi yamesimama imara, ikiashiria vitunguu vina afya bora. Zao hili ni la kibiashara na lina mchango mkubwa kwa mkulima, kujipatia kipato.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha zao aina ya karoti, akiwa ametoka kuvuna karoti hizo na kuzipanga tayari kwa kuzipeleka sokoni na kuuzia wateja kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama akivuna zao aina ya nyanya na kuweka kwenye chombo chake, tayari kwa kuweka sokoni, kuuza na kujipatia kipato, amezungukwa na mimea iliyopangwa kwa ustadi, ikionyesha kazi ya bidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba lake ni safi nayakijani kibichi, yakidhihirisha juhudi zake katika kilimo bora.

Shamba limejaa mimea ya matikitimaji na mahindi, yote yakiwa yamekomaa vizuri juu ya udongo mwekundu wenye rutuba. Mimea imepangwa kwa mstari mzuri na matikiti yaliyokomaa yanaonekana kati ya majani, mahindi yamesimama imara tayari kwa mavuno. Mazao haya yanalimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa sokoni kama zao la kibiashara.

Kundi la wakulima likiwa shambani linaendelea na kazi ya kuvuna viazi vilivyokomaa. Ambavyo vimerundikwa tayari kwa kupelekwa sokoni. Shamba limejaa kijani kibichi na kuonyesha zao hili la biashara linalochangia kipato kwa wakulima hawa.

Mandhari ya kuvutia shambani, huku mimea ya mahindi imestawi kwa nguvu na kujaa kijani kibichi na mahindi, yakiwa tayari yameanza kuchepua kutoka kwenye mashuke mkulima amesimama katikati ya shamba akishika hindi, lililoiva vizuri kwa fahari ishara juhudi zake na ardhi yenye rutuba ni wakati wa mavuno sasa na mkulima anaanda mahindi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni.

Mkulima mmoja wa kiume ameinama na kuvuna nyanya, tayari kwa kupeleka sokoni ili kujipatia kipato. Amezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikionyesha kazi na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakidhiirisha juhudi za mkulima katika kuhakikisha mavuno bora.

Zao aina ya pilipili hoho, lenye rangi angavu ya kijani, limevunwa na kupangwa vizuri kwenye matega ya kuhifadhia, tayari kwa mkulima kupeleka sokoni na kujipatia kipato. Shamba limestawi mimea ya kijani, iliyopangiliwa vizuri ikionesha shamba limetuzwa vyema.

Mkulima mwenye furaha akiweka mahindi kwenye ndoo, huku mahindi mengine ya kijani yaliyovunwa yakiwa yametandazwa chini, amesimama mbele ya shamba lenye mimea ya mahindi iliyokomaa vizuri, tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa kama zao la kibiashara, ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wameinama wakipanga vitunguu maji kwenye ndoo. Vingine vimetandazwa ardhini kwa ajili ya kukausha kabla ya kuuzwa. Hii ni hatua ya maandalizi ya zao la biashara kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni au kuuzwa kwa wanunuzi wakubwa.

Mmea wa kitunguu uliostawi vizuri shambani, ukiwa na vitunguu ambavyo vimekomaa, tayari vikiwa vimejaa kwenye mistari iliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba, zao hili linalimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa sokoni kama zao la biashara, linalowapatia wakulima kipato kizuri.

Shamba kubwa la mapapai lililojaa miti ya mipapai iliyozaa matunda mengi ya kijani yakiwa yanaelekea kuiva. Mapapai yamejaa na kuning'inia kwa uzito kwenye matawi yakiwa tayari kwa kuvunwa. Wakulima wanafanya maandalizi ya kuyakusanya na kuyapeleka sokoni kama zao la biashara litakalowaingizia kipato.

Migomba iliyopandwa kwa mipangilio mizuri , imejaa mkungu mkubwa wa ndizi wa kijani uliokomaa, mkungu huu uko tayari kuvunwa na kuuzwa sokoni kama zao la kibiashara, ndizi huchangia kipato cha mkulima, huku soko la ndani na la nje likihitaji sana mazao haya yenye ubora.

Shamba la zao la pilipili limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri. Pilipili nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang'avu huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari, wakulima wanaandaa pilipili hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike yupo shambani akiendelea na mavuno, Huku ametandaza viazi vingi vyenye rangi ya udongo chini teyali kwa kuvisafilisha na kuvipeleka sokoni ili kujipatia kipato kwaajili yake yeye na familia yake.

Wakulima wakivuna viazi vitamu katika shamba lenye rutuba na kuvipanga kwenye vikapu vyenye rangi mbalimbali tayari kwa kupelekwa sokoni. Zoezi hili linaonyesha kilimo cha kibiashara kinacho lenga soko la ndani na la nje ya nchi, ambapo mazao yanakusanywa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha ubora wa tija kwa mkulima.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wamemaliza kuvuna mboga za majani na wameziweka kwenye matenga ya plastiki tayari kuzipeleka sokoni kuuza kama zao la biashara. Mazingira ya kijani yanaonyesha mafanikio ya kilimo chao cha bustani.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa makini na kukusanya mazao haya ya biashara ili kwenda kuyauza sokoni ya kujipatia kipato.

Mkulima kijana aliyevalia nguo ya rangi ya bluu, akiwa amebeba tenga iliyojaa zao aina ya nanasi, pia pembeni kuna matenga yaliyojaa zao hilo hilo, ikionyesha kwamba ametoka kuvuna na tayari kupeleka sokoni ili kujipatia kipato.

Matunda aina ya mapapai, yaliyokomaa vizuri, yamejaa kwenye miti ndani ya shamba iliyojaa rangi ya kijani kibichi. Mkulima atavuna matunda haya kwa umakini tayari kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza kama zao la kibiashara ili kujipatia kipato.

Gari aina ya trekta limeunganishwa na mashine ya kisasa ya kuvunia likiwa shambani likivuna mahindi yaliyokomaa. Mashine hii inakata mahindi kwa kasi na kuyakusanya kwenye tela la trekta tayari kwa kusafirishwa sokoni, uvunaji huu wa kibiashara unaonyesha maendeleo ya tekinolojia katika kilimo.

Kundi kubwa la wakulima likiwa limetoka kuvuna kahawa, wakiwa wanachambua mbegu zenye rangi nyekundu na kijani, kutoka kwenye magunia. Zoezi hili linafanyika kwa umakini kabla ya kuziuza sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akiwa shambani baada ya mavuno, akikusanya mahindi kisha kuyapakia kwenye magunia makubwa, magunia hayo yanawekwa kwa utaratibu kwenye tela lililo tayari kusafiri kuelekea sokoni ili mkulima auze na kujipatia kipato.

Wakulima wanaoshughulika na zao la nyanya, wakiwa wamevuna zao hilo na kulipanga kwenye matenga, zikionekana zikiwa na rangi ya kijani na nyekundu, wakiwa wanaitayarisha tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni, na kujipatia kipato.

Nyanya kubwa zilizoiva vyema, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya matenga meusi, katikati ya shamba lenye kijani kibichi. Mkulima anaandaa kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, kuuzwa kama zao la biashara, kuonyesha thamani ya kilimo bora, na uvunaji kwa wakati sahihi.

Mkulima akiwa shambani kwake anabeba mkungu mkubwa wa ndizi za kijani zilizokomaa, tayari kwa kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato. Nyuma yake kuna migomba iliyostawi vizuri na kuzaa kwa wingi, ikionyesha mafanikio ya kilimo bora cha ndizi kama zao la biashara linaloingiza kipato.

Mkulima wa kiume aliyevalia shati lenye rangi jekundu amebeba mananasi mawili yaliyokomaa vizuri mkononi mwake. Anaonekana wa furaha mbele ya shamba la mananasi liliyostawi vyema yenye matawi yaliyojaa. Mananasi haya ni sehemu ya mavuno yake tayari kupelekwa sokoni kama zao la kibiashara lenye thamani kubwa kwa mkulima kwani humuingizia kipato.

Zao la vitunguu maji likiwa limerundikwa baaada ya kuvunwa, likiwa tayari kusafirishwa kwenda sokoni, mkulima amelichambua kwa uangalifu, akiwa shambani kwenye udongo wenye rutuba zao hili la kibiashara linawasaidia kupata kipato na kuinua maisha yao kiuchumi.

Shambani mwa wakulima kukiwa kuna nyanya za kijani na ambazo zimeiva sana, zikionekana kupandwa vizuri katika mashina tofauti. Mazingira ni safi na kijani kibichi, yakidhihirisha juhudi za wakulima katika kuhakikisha mavuno bora.

Wakulima wameandaa shamba lililoshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, lililolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Mazao mengi yaliyopo katika shamba hili ni pilipili hoho pamoja na nyanya. Wakulima hawa hulima mazao haya kwaajili ya kuyauza sokoni au kuyapeleka viwandani.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba ya nafasi ya kutosha ili kuhakikisha kila mtu anapata matunzo stahiki nikiwa ni pamoja na umwagiliaji palizi na ufuatiliaje, pamoja na ukuaji kijani cha miche inadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Shamba la mkulima limepandwa kwa ustadi, huku miche michanga ikiwa imepandwa kwenye mistari iliyonyooka juu ya udongo, mabomba ya umwagiliaji wa matone yamepitishwa katikati ya mistari, yakihakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwa wakati.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumaa shambani, huku ameshika nyanya ya kijani ambayo bado haijaiva , wakionekana kujadiliana kwa makini, huku wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikionyesha kazi na bidii na umakini katika kilimo chao.

Kundi la wakulima limekaa chini limepumzika baada ya kazi ya kuvuna zao aina ya nyanya. Vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao safi yaliyokusanywa kwa uangalifu, yakisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la wakulima lipo shambani likiendelea na mavuno, huku viazi vingi venye rangi ya udongo vimetandazwa chini vikiwa vimemalizwa kuvunwa, baadhi ya wakulima wanaoinama wakiendelea kufanya mavuno tayari kwa kupeleka sokoni ili kujipatia kipato.

Mkulima amesimama shambani akiwa amevaa nguo ya bluu, huku amebeba tikitiki moja begani kwa furaha na kuridhika, matikiti mengine yaliyovunwa yamepangwa juu ya udongo mwekundu, unaoonesha kuwa shamba limetunzwa vizuri, huu ni ushuhuda wa kazi ya mkulima wa kweli anayejivunia matokeo ya biashara yake.

Mkulima amepanda miche michanga iliyopangwa kwenye mistari yenye nafasi ya kutosha, anahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwigiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche kinadhihirisha afya ya mimea, na juhudi zake katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wakiwa wamebeba tenga la rangi ya bluu baada ya kuvuna zao la viazi vitamu, kutoka mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani, vikapu vya rangi mbalimbali vimejaa mazao hayo safi, yaliyokusanywa kwa uangalifu yakisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa anatumia machine ndogo ya kulimia rangi nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti mashine, hii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi, mashine hii hurahisisha kazi kuokoa muda na kupunguza nguvukazi ya mikono.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, ipo tayari kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii hurahisisha kazi na kuokoa muda, na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Gari aina ya trekata lenye rangi nyekundu lipo kwa ajili ya kulima na kuandaa shamba kwa ustadi huku likisukumwa kwa ufanisi likiashiria matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Maandalizi mazuri ya ardhi yanaakisi na kusisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Mimea ya mboga ya majani imepandwa juu ya mfumo wa kisasa wa kilimo bila udongo, ikionyesha maendeleo ya kiteknolojia katika sekta ya kilimo. Maboksi meupe yaliyopangwa kwa mstari mmoja yameunganishwa na mabomba ya maji yanayosambaza virutubisho, yakiongozwa na mashine za kilimo. Mfumo huu wa kisasa huongeza uzalishaji kwa ufanisi unaotumika sana kwenye kilimo cha kibiashara.

Mashine kubwa ya kulimia, yenye rangi nyekundu iliyofungwa kwenye trekta ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyo nyooka teyari kwa kupanda, mashine hiyo ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi wa kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwaajili kupanda mazao tofauti, mashine hii inaonekana ikifanyakazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa usahihi, mashine hii hurahisisha kazi na uokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono.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

Mkulima akiendesha gari aina ya trekta yenye rangi nyekundu yenye mashine ya kulimia, kuandaa shamba kubwa kwa ufanisi, hii inaonyesha matumizi ya mashine za kilimo kurahisisha kazi na kuongeza uzalishaji pia kupunguza mda kwa mkulima wa kuandaa shamba lake.

Mashine kubwa ya kulimia ikiendelea na kuandaa shamba katika eneo la shamba lililo wazi, huku likiacha ardhi iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi karika kilimo cha kisasa.

Trekta lenye rangi ya kijani na njano, likiwa linaandaa shamba kwa ustadi, huku likisukuma kwa ufanisi, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, mazingira haya yanaonesha umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Gari kubwa lenye mashine ya kulimia ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi sehemu zake zinazo zunguka zungu zinakatwa udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanga mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili wa kiume wanatumia trekta jekundu kulima na kuandaa shamba kwa ustadi. Trekta hiyo inaendeshwa kwa ufanisi, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Huku nyuma yao, mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yanaonyesha mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.

Mimea ya kijani inamea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalum yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashine imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mzingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Hali ya hewa ni nzry jua sio kali sana nyasi zinaonekana zenye afya ishara kuwa ardhi hii inarutuba yakutosha. mashine ya kulimia zimeanza kazi mapema zikikata na kurarua ardhi kwa ufanisi mkubwa sana ni wakati muhimu wa maandalizi ambayo teknolojia inakutana na ardhiyenye rutuba.

Gari lenye mashine ya kulimia aina ya trekta likiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo likiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba hilo la wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka kwa ajili ya kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Ndani ya chombo cha kufugia samaki, maji safi yanang'aa yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaopenya hadi chini. Samaki wa rangi nyekundu anaongelea kwa utulivu, akionyesha afya njema na uangalizi mzuri. Ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri unaoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo, lakini kwa ufanisi mkubwa.

Samaki wenye rangi mbalimbali, wanaogelea ndani ya chombo cha kisasa cha ufugaji chenye maji safi na mwanga wa kutosha mazingira yanazungukwa na kijani cha kuvutia yakitoa hewa safi na ubaridi, ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri unaoweza kuchangia uzalishaji huo .

Ndani ya bwawa la kufugia samaki, samaki hawa wa rangi mbalimbali za kupendeza wanaogelea kwa utulivu wakionyesha afya njema na uangalizi mzuri, mazingira yamezunguka na kijani cha kuvutia ikitokea hewa safi na ubaridi, ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknologia na mpangilio mzuri unavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa kufanisi mkubwa.

Kundi la samaki wazuri wenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi na dhahabu wakiogelea kwenye maji safi yenye mwangaza wa kutosha, huu ni mfano wa ufugaji endelevu wakisasa, unaolinda mazingira pamoja nakuleta kipato.

Eneo kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri ikiwa na made in sasa yanayong'aa chini ya mboga wajua samaki wa aina mbalimbali wameonekana wakiendelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama mpangilio mzuri wa bwawa unaonesha uwekezaji wa juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakionyesha wana afya njema na uangalizi mzuri ndani ya tenki la kisasa la kufugia samaki lenye maji safi yanayong'aa, ikionyesha mwangaza unaopenya hadi chini. Ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya chombo cha kisasa cha kufugia samaki maji safi yanang’ara yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaopenya hadi chini, samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakionyesha afya njema na uangalizi mzuri, ufugaji huu wa kisasa unaonyesha namna ya teknolojia na mpangilio mzuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora.

Ndani ya chumba cha ufugaji wa kisasa cha kufugia samaki maji safi yanang'aa yakionekana, kuwa na mwangaza wa kutosha samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakionyesha afya njema na waangalizi mzuri ufugaji, huo wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri vinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya chombo chenye rangi ya bluu, samaki wazuri wenye afya wanaogelea kwa utulivu katika maji safi yanayong'aa. Chombo hiki kimeandaliwa kwa mpangilio ikionyesha mazingira safi na uzalishaji bora kabisa wa samaki.

Katika juhudi za uhifadhi na undelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea. Pembeni wanamisitu wamesimama wakirekodi taarifa muhimu, wakifanya kazi yao kwa uangalifu wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume wakiwa shambani kwenye kitalu cha miche ya miti, mmoja wao akiwa anapalilia kwa umakini uku mwinguine akimwagilia miche michanga iliyopandwa. Eneo limezungukwa na miti mingi na udongo mweusi na wenye rutuba, mazingira yamejaa kijani kibichi kinachoashiria uhai na utunzaji wa miti na misitu.

Mtaalamu wa misitu aliyevaa mavazi ya kijani, amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali, akiitolea maelekezo kwa umakini. Miche hiyo imepangwa kwa mpangilio maalumu, katika makundi tofauti. Kila kundi likiwakilisha aina tofauti za miti ya msituni.

Msituni. Bwana misitu aliyevaa nguo ya bluu, amesimama karibu na shina la mti uliokatwa huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaonesha falsafa ya kata mti panda mti, inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya iliyokatwa.

Mandhari ya kijani kibichi, yaliyozunguka bwawa la maji, ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu. Huku jua likimulika majani na miti mirefu. Bwawa hilo lenye majani yanayoelea juu ya maji, ni sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai, wanaotegemea misitu kwa ajili ya makazi.

Miche ya miti, imepangwa kwa mpangilio unaoonyesha utofauti wa aina yake. Baadhi ya miti ikiwa chini ya kivuli ikiwa tayari kwa kupandwa msituni, ilikuchangia uhifadhi wa mazingira na kuendeleza misitu ya asili.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na bluu yakiwa yamepangwa vizuri, uku juu yakiwa na mashimo ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliostawi vizuri huu ni mfano ubora wa kilimo cha haidroponi kunachowezesha mimea kuswawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Sehemu au iliyojengewa vizuri ikiwa na mipira ya maji ndani yake kuna mimea kina mikibichi iliyo stawi vizuri huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroproni kina cho wezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia vilekebisho vilivyo oredheshwa kwenye maji.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa mabomba ya rangi meupe, yamepangwa vizuri huko matundu yakiangalia juu ndani yake kuna mimea iliyostawi vizuri ya kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi ya kijivu, likiwa na mashimo kila upande, huku limeandikwa neno kabeji. Ni mfano wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji. Mazingira ni safi na yaliyopangwa kwa umakini, yakionyesha maendeleo ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Ndani ya chombo cha rangi nyeusi, unaonekana mizizi ikiwa ndani ya maji kutoka juu. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji hayo. Mazingira haya ni safi na yaliyopangwa kwa umakini, yakionyesha maendeleo ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa shambani anakagua mabomba ya rangi nyeupe yakiwa na mashimo upande wa juu huko ndani yake dunia ya kijamii ikiwa imestawi vizuri huu ni mfano bora kilimo cha haydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kuliko rushwa kwenye maji.

Chombo maalimu chenye rangi nyeupe na bluu na mashimo kila upande, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipukia, huu ni mfano bora wa kilimo kinachowezesha mimea kustawi bila udongo wa kutumiavyorekebisho kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa vizuri shambani kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe likiwa limepitishiwa mirija ya maji kwenye mashimo yaliyochipukia mimea ya kijani kibichi. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji. Mazingira haya safi yamepangwa kwa umakini kuonyesha maendeleo ya kiteknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mabomba ya rangi nyeupe yamelazwa shambani kwa mstari, yakiwa na mashimo kwa juu, ndani yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha evopori, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji. Mazingira yanaonekana kuwa safi yaliyopangwa kwa umakini.

Vyombo vya rangi nyeupe, vilivyolazwa viizuri kwa ustadi, vikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangiliwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo kwa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi ya nyeupe na ya kijivu yamesimama kwa ustadi yakiwa na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa tayari imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba yenye rangi nyeupe yakiwa yemelazwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfumo bora wa kilimo cha haidroponi, unaosaidia mimea kukua bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, iliyochekuwa vizuri huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyooteshwa kwenye maji.

Bomba refu lenye rangi ya nyeupe na bluu, likiwa limesimama na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, ikiwa imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba yaliyopangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake yakiwa na mimea ya kijani kibichi, iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mmea kusitawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea iliyochopua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yaliyolazwa vizuri kwa ustadi, yenye mashimo kwa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa tayari imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji. Mazingira haya ni safi na yamepangwa kwa umakini yakionyesha maendeleo ya kiteknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mabomba maalum ya rangi nyeupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo kwa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibiti ikiwa tayari imechipukia huu ni mfano bora wa kilimo kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho hivyo.

Chombo maalumu cha rangi ya bluu kikiwa kina mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipukia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyo yeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi ya kijivu na nyeupe, yamepangwa kwa ustadi, kila moja likiwa na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi na mingine bado inachipukia, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalum na rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imechepua huu ni mfano bora wa kilimo cha Hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoelishwa kwenye maji.

Mabomba maalum yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo upande wa juu, ambao ndani yake kuna mimea kijani kibichi ambayo tayari imechipukia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji

Mkulima akikagua shamba kubwa, lenye mimea ya mahindi iliyojaa kijani kibichi, ikiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalifu wa hali ya juu, mahindi yatakuwa tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya kiwandani, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza ubora wa mazao.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani, zao aina ya pilipili hoho zenye rangi ya kijani; zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama, wakiziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Utaratibu huu wa usindikaji, unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Zao aina ya kitunguu ikiwa limetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao, kwa ajili ya kusafilishwa, na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha kiwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi, na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wa rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang'avu huku nyingine zikiwa bado za kijani, ila zote zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa tayari kwa kusafirishwa ndani au nje ya nchi.

Mkulima akiwa ndani ya shamba la zao la nyanya, lililojaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri, unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Nyanya hizi haziko tayari kuvuna, maana zina rangi ya kijani. Hilo litakapokuwa tayari, litapelekwa shambani kwa ajili ya matumizi ya viwandani ili kuchakatwa na kusafirishwa katika soko la ndani au nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa la kisasa, ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalum. Wanakana wenye afya na kukuzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kwa bidhaa kama siagi na mtindi. Baadhi ya ng'ombe pia hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kusagwa kuwa chakula ya mifugo kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la mimea ya mahindi ya kijani kibichi, likiwa nampangilio mzuri unaonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu mahindi yapo tayali kuvunwa na kuchakata kwa matumizi ya viwandani, jambo liunalozihilisha kilimo cha kisasa lenye lengo yakuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Katika kilimo cha kiwandani, nguruwe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu, ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya na kutunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa nyama kwa inayochakatwa na kufungwa kitaalamu, tayari kwa soko. Baadhi ya nguruwe hawa hutoa mazao kama vile mafuta na ganda la nguruwe linalotumika katika viwanda vya samaki na chakula cha wanyama.

Mashine kubwa na ya kitaalamu, ya kuvunia zao aina ya mchele ikiendelea na kazi yake kwenye shamba kubwa lililojaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya shamba hilo yakivuna kwa ustadi na kukusanya kwa mpangilio. Mazao yaliyovunwa tayari, yanasubiri kusafirishwa, kwenda kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuandaliwa kwa ajili ya usambazaji.

Ng'ombe wamepangwa katika mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya na kutunzwa vizuri. wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa, yanayosindikwa kiwandani kuwa kama siagi na mtindi. Baadhi ya ng'ombe hawa hufugwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu kiwandani.

Mashine kubwa ya kisasa ikisafisha na kuchakata mchele huku ukiendelea kuvuna kutoka shambani mchele huu hupitishwa kwenye vifaa maalum vinavyotenganisha maganda na kuacha punje safi tayari kwa kufungashwa kuchakataji huu wa viwandani kuongeza thamani ya zao kuharakisha usambazaji sokoni na kusaidia wakulima kupata faida zaidi kupitia kilimo.

Wakulima watatu kwa pamoja wakiwa kwenye shamba kubwa sana, wakikagua maendeleo ya zao walilolipanda ambalo ni kabeji, zilizostawi vizuri sana kwa rangi ya kijani kibichi. Zimejaa na tayari kwa kupeleka kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa. Shamba limependeza na mboga za kijani kibichi, na wakulima wanafurahia kuona matokeo ya kazi yao.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi wanafugwa kwa mpangilio bora, ili kuzalisha maziwa yanayosindikwa kuwa bidhaa kama siagi na mtindi. Baadhi yao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa kiwandani. Huu ni mfano wa kilimo cha kiwandani na biashara.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang'avu, huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yapo tayari kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa lililopangwa kwa ustadi wanajishulisha na shughuli mbalinbali za kutaka mimea ya kijani kibichi iliyoota kwa wingi , matuta yameandaliwa kwa umakini yakionesha kiwango cha juu cha matumizi ya kisasa ,udongo unaonekana kuwa mzuri na wenye rutuba hali inayoendelea kikamilifu kwa mahitaji ya viwandani .

Shamba kubwa lenye mimea ya mboga za majani ya kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mboga hizo zipo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya kiwandani. Jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa, chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda moja kubwa lenye mpangilio mzuri wamesimama wakionyesha afya bora. Kuku hawa hutumika kwa ajili ya nyama kwa ajili ya kusindikwa na kusambazwa sokoni, huu ni mfano wa kilimo cha kiwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Shamba kubwa lenye mboga za majani zilizojaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mboga hizo za majani ziko tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani, jambo linalidhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Zao aina ya kitunguu likipangwa kwenye tenga la bluu, huku vingine vikiwa vimetandazwa kwa ajili ya kukaushwa au kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa au kuchakatwa kiwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Zao aina ya nyanya lenye rangi za kupendeza nyekundu na kijani, likiwa ndani ya matenga kiwandani tayari kwa kuchakatwa au kusindikwa na kuuzwa kwa watumiaji wake wa mwisho, ikiwemo ndani ya nchi ama nje ya nchi.

Kuku wengi wakiwa ndani ya mabanda makubwa yenye mpangilio mzuri, wamesimama huko wametoa kichwa nje wakionyesha afya bora, mayai pia yamepangwa kwa usafi tayari kwa kupelekwa kiwandani kuchakatwa kuku hao kufuga kwa ajili ya kusindikwa kwa nyama na kusambaza sokoni, huu ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi limejaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha utunzaji na uangalizi wa hali juu, mahindi hayo yakiwa teyari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Mkulima akiweka vitunguu maji kwenye chombo maalumu huku vingine vikiwa vimewekwa chini kwa ajili ya kukaushwa au kuchambuliwa, hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa au kuchakatwa viwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.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

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwa ustadi kupitia shamba lililoandaliwa vizuri, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kupandia miche ili ikuwe, shamba hili lina udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi katika kila tuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaoonekana kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua; kila miche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua katika mistari yao. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi mwenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa shamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Matone madogo ya maji yanatiririka polepole kutoka kwenye bomba la umwagiliaji wa maji. Ikiloanisha moja kwa moja mzizi wa mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari katika shamba lenye udongo mwekundu. Mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji huokoa maji, hupunguza magonjwa ya mimea na huongeza uzalishaji kwa kulenga sehemu muhimu ya mmea.

Bomba la maji linamwaga kwa nguvu juu ya kipande cha shamba chenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mstari na mpangilio mzuri. Mabomba haya ya umwagiliaji yamepitishwa pembezoni mwa kila mstari wa mmea, yakihakikisha kila sehemu inapokea maji sawa. Mfumo huo wa umwagiliaji wa kisasa huchochea ukuaji wa mazao, huhifadhi maji na kufanikisha uzalishaji endelevu wa kilimo.

Miche ya mimea ya kijani kibichi imepangwa hatua kwa hatua, kila mstari ukiwa na nafasi sawa kati ya mche na mche. Pembeni mwa kila safu kuna mpira wa umwagiliaji, unaopita kwa urefu wote wa shamba ikitoa maji kwa kiwango kinachodhibitiwa, ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha. Udongo ni mweusi, unaonyesha umehifadhi unyevunyevu vizuri kutokana na mfumo bora wa umwagiliaji.

Mimea inayochipukia vizuri shambani ikiwa imepangwa kwa safu ya kuvutia, huku mabomba ya umwagiliaji wa matone yamepita katikati ya ila mstari wa mmea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mche. Mfumo huu wa umwagiliaji unahakikisha matumizi sahihi ya maji, husaidia mimea kukua kwa afya na kutoa mazao mengi.

Miche imepandwa kwa hatua kwa utaratibu mzuri huku bomba kuu la maji likipita katikati na mipira midogo ya umwagiliaji ikielekeza maji moja kwa moja kwenye kila mche, mimea inaonekana imestawi vizuri na imeanza kuzaa matunda, ikionyesha mafanikio ya mfumo bora wa kilimo cha umwagiliaji.

Wakulima wakiwa shambani, wakimwagilia miche ya miti iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwa kutumia mpira wa maji. Wanashika mpira kwa makini huku maji yakitiririka juu ya kila mche mmoja baada ya mwingine. Udongo unaonekana wenye unyevuunyevu na miche ina rangi ya kijani kibichi ikionyesha afya njema.

Mfumo wa umwagiliaji unaoonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua kila mche ukiwa na nafasi ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya tekinolojia ya kisasa katika umwagiliaji shambani.

Ndani ya shamba kubwa kuna matuta yaliyo chongwa kwa ustadi, yakiwa bado hayajapandwa kitu kando kando ya kila tuta, kuna maji yaliyotuama yakisubiri kutumika kwa umwagiliaji hii ni dalili bora ya maandalizi ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Ni shamba kubwa sana, kuna matuta yaliyochongwa kwa ustadi yakiwa hayajapandwa mimea bado. Kando ya kila tuta kuna maji yaliyotuama, yakisubiri kutumika kwa umwagiliaji. Hii ni dalili ya maandalizi bora ya kilimo cha kisasa, chenye mfumo wa umwagiliaji.

Mandhari ya kuvutia ikiwa na mlima mrefu, ikiwa na barafu chache juu ya kilele. Mimea michache ya kijani imetapakaa hapa na pale juu ya ardhi, ikionyesha uhalisia wa mazingira. Huku anga la bluu linaangaza juu, likileta utulivu wa asili, unaoambatana na uzuri wa mazingira.

Mazingira ya kuvutia yenye bonde la kijani kibichi, huku mto ukitiririka taratibu katikati ya ardhi, na anga la bluu ang'avu likitawaliwa na mawingu machache meupe. Urembo huu wa asili unaakisi utulivu, na uzuri wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na rangi ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri na asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa majani mazito ya kijani, huku mto mdogo ukitiririka taratibu ya bonde hilo. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu na mazingira.

Mandhari ya kuvutia ikiwa na mlima mrefu unaoonekana kwa karibu na barafu chache juu ya mlima huo. Mimea imetapakaa hapa na pale juu ya ardhi, ikiongeza uhalisia wa mazingira. Huku anga la bluu linaangaza jua likileta utulivu unaoambatana na uzuri wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde uliofunikwa majani mazito ya rangi ya kijani huku mto mkubwa ukipita katikati ya kivutio hicho, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga na pundamilia wanazunguka kwa utulivu kati ya majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare, huku miti mirefu ikitanda juu yao. Mandhari hii ya asili inaonesha uzuri wa mazingira ya kiafrika, yakielezea uhusiano wa karibu katika ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili unaoshamiri vizuri. Huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia yenye miti ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito huku anga la bluu likiwa na mawingu kiasi ,taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani na kichaka kilichofunikwa majani mazito ya rangi ya kijani, huku kukiwa na njia katikati ya kichaka hicho. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mimea mingi ya kijani kibichi na mto unaopita katikati ya ardhi, unaoakisi rangi ya bluu kwenye anga, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mchanganyiko wa milima yenye kijani kibichi, na miti ya asili inayosimama kwa utulivu. Uoto umetanda kwa vizuri kwenye miteremko ya milima. Anga ni angavu, mawingi yakiwa machache, huku jua linang'aa. Hali ya hewa ni safi, tulivu, ikifanya sehemu hii kuwa mahali pazuri pa kupumzika au kutazama tu. Eneo linaburudisha akili, linatoa utulivu na kuonyesha uzuri halisi wa mazingira, bila mguso wa kibinadamu.

Mandhari ya kuvutia ya mto wenye rangi ya bluu ukipita taratibu maji yake yakiwa yametulia kana kwamba yamesimama anga ni angavu bila mawingu, ikitoa mwangawa kutosha unaoangaza uso wa maji huku pembeni mwa mto kuna miti yenye kijani kibichi imesimama ikitoa kivuli cha asili.

Mazingira ya kuvutia ya mto mkubwa unaotembea taratibu. Anga ni angavu bila mawingu ikitoa mwanga wa kutosha unaoangaza uso wa maji, huku pembeni kuna miti ya kijani kibichi imesimama ikitoa kivuli cha asili na kuongeza uzuri wa mazingira. Ni mandhari pendevu na yanayotuliza akili.

Msitu uliojaa miti mirefu yenye kijani kibichi una sambaa hadi mwinuko wa mlima mrefu, ambao kilele chake kinaonekana kwa mbali kiligusa anga la bluu angavu, mandhari hii ya asili inaonyesha uzuri wa mazingira ya mlimani na utajiri wa misitu.

Mazingira yametawaliwa na rangi ya kijani kila upande, nyasi ndefu na laini zimetapakaa pote, zikipishana na miti mirefu ya kijani iliyosimama wima kwa utulivu mkubwa, kwa mbali inaonekana milima iliyoinuka taratibu, iliyofunikwa na vichaka pia vya kijani vinavopendeza machoni.

Jua linazama nyuma ya milime inaonekana kwa mbali huku likitoa mwanga wa dhahabu unaoangaza, milima imejaa miti mingi mirefu ya kijani ikionyesha uzuri wa afya uko majani yametapakaa chini yakiongeza rangi ya kijani kibichi kwenye mwanza hali ya utulivu inavutia macho na mazingira haya ni mazuri kuangalia.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbuzi wenye afya nzuri wakiwa wamesimama bandani, wanaonekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa au nyama, na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo kwa wanyama.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbuzi wakiwa barabarani wakila nyasi za pembeni, wanaonekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mnyama mbuzi mwenye afya nzuri amesimama shambani anaonekana mwenye nguvu na mwili ulio kengeja vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora na lishe kwa wanyama.

Kundi la wakulima, limesimama wamesimama karibu na mizinga ya mbao, wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga na nyuki yenye rangi nyeupe wanashughuli kwa umakini wakifungua mizinga ya asali. Mzinga hii imejaa asali tamu ishara ya kazi nzuri na uangalizi wa karibu. Ufugaji huu wa nyuki nisehemu ya kilimo cha mifugo na umekuwa chanzo cha mapato kwa wakulima wengi.

Wakulima wawili wamesimama katikati ya banda la kuku, wakivalia mavazi meupe yakiashiria usafi na tahadhari mmoja wao ameshika ndoo anawamiminia kuku na wakikusanyika kwa wingi, kuku wanaonekana kuwa na afya nzuri wakitembea ndani ya banda lililowekwa uzio wa seng'eng'e.

Mfugaji wa kuku na bata amesimama huku akiwamwagia chakula. Wanyama hao wapo kwenye eneo la wazi lenye nafasi na usafi wa kutosha, wakionekana wenye afya ishara ya ufugaji bora unaowapatia wamiliki kipato na afya bora.

Bata wenye rangi nyeupe na nyeusi, wamesimama kandokando ya bwawa, wakiwa ndani ya eneo liliiozungushiwa uzio wa sinyenge, wengine wanaonekana watulivu wakinywa maji, huku bata mwingine akionekana akiogelea. Mazingira ni safi na salama, yakionyesha mpangilio mzuri wa ufugaji wa bata.

Kuku wakisasa wakiwa ndani ya banda lenye nafasi kubwa wakitembea kwenye udongo. Banda kinaonesha ufugaji wa kiwango cha kati wenye lengo la uzalishaji wa mayai na nyama, kwa ajili ya biashara. Mazingira yanahitaji usafi na kuangalia ubora zaidi ili kuongeza tija.

Kundi kubwa la bata wa kufugwa wenye rangi nyeupe na wanene, wamesimama mbele ya banda kubwa la mbao kwenye eneo safi la kufugia. Mfugaji alievalia nguo maalumu ya kijani yupo nyuma yao akiwa ameshika chakula akihakikisha wanapata lishe bora na mazingira yao yanabaki salama.

Kifungashio za mbegu zenye jina ukiwa na rangi ya kijani na njama na picha ya mboga ya majani iliyosali vizuri juu yake, hii inaashiria ubora wa mbegu hizo ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio vya mbegu vikiwa na rangi ya kijani na picha za mboga ya majani zilizostawi vizuri kinachoashiria ubora wa mbegu, juu ya vifungashio hivyo imeandikwa jina "SIMBA", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha uzalishaji wa mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopangwa katika vyombo tofauti. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi na wenye rutuba.

Kifungachuo kimoja cha rangi ya kaki, kikionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani muonekano wake wa kawaida kuna ile taswira ya mbegu zinazotegemea na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya kunde kwa ajili ya chakula na biashara.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia miche michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi na wenye rutuba.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichokuwa na rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio hicho kimeandikwa jina "continental", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri sana kwenye vyombo tofauti na kutambulishwa kwa vibandiko. Zinakusudiwa kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa kupata mazao yenye ubora. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya kilimo chenye tija, kupitia matumizi ya mbegu bora zilizochaguliwa kisayansi.

Mbegu bora za mazao zikiwa zimepandwa vizuri kwenye ardhi, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepita katikati ya mstari, mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji unahakikisha kila mche unapata maji ya kutosha ili kustawi vizuri, hii ni hatua aya awali muhimu katika uzalishaji wa mazao bora ya kilimo cha kisasa.

Kasha angavu lenye rangi ya kijani na njayo lilichorwa juu majani ya kijani likielezea mbegu mbalimbali zinazopatikana ndani kasha hilo. Kasha hili hutumika kuhifadhi mbegu ili isiharibike mpaka itakapomfikia mkulima.

kilimo cha kuzalisha mbegu bora kikuoneka kwa ustadi kupitia mmea wa kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mmea ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya ukuaji mzuri, mimea hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi na wenye rutuba na pembeni kuna mpra wa maji unaosaidia umwajiliaji kwa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora inaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijamii iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mti ukiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri mechi hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri ni mechi hii inapandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni wana mpira wa maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika mpangilio makini wa mashamba haya wanaonyesha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora ya hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao na kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi katika shamba hilo, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imapandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba.

Mimea michanga imechipua vizuri ndani ya ndoo ndogo zilizopangwa kwa mpangilio kwenye eneo la wazi, udongo mweusi uliojaa rutuba unaonekana kusaidia ukuaji wa miche ambayo ipo katika hatua za mwanzo. Huu ni mfano wa kilimo cha mbegu, ambapo mkulima huandaa miche bora kwa ajili ya kupandikiza shambani au kuuza kama zao la biashara.

Katika hatua ya awali ya kilimo cha mbegu bora, mimea michanga imechipua ndani ya miche midogo. Kila mche ukiwa kwenye kikopo chenye udongo mweusi wenye rutuba. Majani yake ya mwanzo ni ya kijani kibichi yakiashiria ukuaji mzuri.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri , miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Mbwa wenye rangi na ukubwa tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mabanda ya mifugo ya ukubwa mbalimbali yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwaajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali. Mazingira haya yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo utoaji wa huduma bora za kitiba.

Tembo wamesimama pembezoni mwa pori lenye mandhari ya kijani kibichi. Wakiwa wamewakumbatia tembo watoto kwa mikongo yao, ishara ya ulinzi na upendo wa kifamilia. Tembo hao wadogo, wamejifunika na vumbi ya rangi jekundu, wakionyesha kwamba wametoka kucheza.

Mnyamapori ndovu ambaye ana umri mdogo akiwa kwenye uwazi wenye udongo mwekundu, akijimwagia vumbi akitumia mkonga wake kwa furaha. Wasimamizi waliovaa mavazi ya kijani wana mtazama kwa mbali kwa utulivu kuhakikisha usalama wao.

Mnyama twiga kasimama katikati ya mbuga ya kuhifadhia mali asili yenye miti mirefu inayomeremeta rangi ya kijani, na majani yaliyotapakaa chini yakionyesha uoto wa asili, hali ya hewa ni nzuri yenye jua jepesi, ulimi wake akiwa ameutoa nje ameunyoosha akiwa anavuta majani kwenye matawi ya miti.